Jumba la mabati ya red na imejengwa kwa kutumia mawe. Jumba hili lina mlango ya mbao na kuna pipe inayoonekana kutoka mbali na kupanda kwa ukuta hadi kwa mabati inayotumika kuteka maji mvua inaponyesha.

Humu inaonekana kuwa darasani kwa maana kuna locker na viti vinavyotumiwa hasa na wanafunzi. Kisha kwenye locker hizo kuna karatasi ambazo zaonekana kuwa za mtihani.

Tarakilishi zilizozimwa na zimeegeshwa katika meza nyeupe. Kando yake kuna vitabu kadhaa vinavyotumika hapo.

Hizi ni baadhi ya drawers ndogo ndogo au fupi fupi ambazo vitu zinawekwa. Drawers hizo ziko na namba ishara kuwa unapotia hapo kitu chako una nakili namba hio chini.

Kitabu cha mwanafunzi, gredi ya pili kinachoitwa, Nyota ya Kiswahili, kinayo maelezo inayotumia picha na hapo kuna farasi mbili na zile zinabeba watu, ambayo inaonekana kuwa wanakimbia.

Wanaume wawili walioshikilia crutches zile zinazowasaidia katika kutembea. Watu hawa wote wako na mguu mmoja, mguu mwingine umekatwa kisha wanasakata kandanda.

Visitors please pass through the office . Hili ni bango ambalo limeigishwa karibu na jengo hili lenye madirisha mengi na hili ni ghorofa yenye vyuma ndani yake.

Maktaba ambayo imegawanywa into shelves ziko mbili, moja ya rangi ya white na nyingine ya brown . Shelves hizo zimewekwa bidhaa tofauti kama vile chupa, vitabu na hata makaratasi.

Bango la yellow na lililo na maandishi ya Kenya Institute of Special Education kisha kipusha kidogo yaani icon cha mtu anayetumia crutches yaani kumsaidia kutembea.

Madawati ya wanafunzi maviti pia imeingizwa kwenye madawati hayo. Kuna kitabu juu ya dawati ishara kuwa inatumika haswa na wanafunzi, kwaajili ya masomo.

Watu wanne wakiwemo wavulana wawili na wasichana wawili. Mmoja wao mwanadada huyo amevalia shati lenye maandishi Kenya. Wanaonekana kukimbia au kufanya mazoezi na kuchangamsha mwili.

Viti zimepangwa, mfumo wa darasani. Inaashiria kuwa aidha ni wanafunzi waliokuwa wakitumia viti hivi au kundi lililokutana hapa kwa mkutano. Katika darasa hilo, kwa ukuta kuna ubao mweupe.

Tangi nyeusi lililoegezwa kwa simiti kisha mbele yake kuna kibango cha fire assembly point linaloashiria kuwa kuna eneo mbele yake la fire assembly point .

Mtu ameketi katika kiti cha machela ambacho ni cha walemavu. Kwa mkono wake wa kushoto ameshikilia mkuki au kijiti kirefu kisha nyuma yake kuna kijana mmoja ambaye ameinama.